Chupa ya dawa kwa ajili ya wanyama wanaofugwa majumbani kama mbwa ikiwa na lengo la kuwaongezea vitamini ili kuimarisha afya zao.

Dawa ya wanyama inayotumika kuwakinga kutokana na minyoo, ikiwa na picha ya mbwa kama ishara ya matumizi yake.

Dawa mbalimbali za mifugo na mimea, zikiwa zimepangiliwa katika mpangilio maalumu katika rafu ili kuweza kurahisisha kuwapatia wateja watakapohitaji.

Wataalamu wa afya za mimea pamoja na wanyama wakijumuika katika eneo hili, kuweza kufanya tafiti mbalimbali za kidaktari kwa kutumia njia na mifumo ya kisasa.

Mwanamke ambaye ni mtaalamu wa afya za wanyama pamoja na mimea, akiendelea kuwahudumia wateja wake ndani ya duka lake kwa kuwakabidhi dawa wanazozihitaji.

Shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la nyanya zikiendeshwa katika eneo hili la ardhi, jambo ambalo linatarajiwa kuwapatia wakulima wake faida kubwa hapo baadae.

Mazao ya kibiashara aliota na kustawi vizuri katika shamba hili linatumika kwa ajili ya kuweza kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara, kinachotarajiwa kumpatia faida kubwa mkulima wake.

Eneo la ardhi lililoandaliwa na kutengenezwa nia na madhumuni, ni kuendesha kilimo cha kibiashara cha zao la papai ambalo limestawi vizuri.

Mimea inaendelea kukua na kustawi vizuri ya kibiashara, inayotarajiwa kutumika kuendesha shughuli za kibiashara na kumpatia faida kubwa mkulima wake.

Wakulima wa zao la kibiashara la viazi mviringo, tayari wamekwisha maliza kulivuna zao hilo na kulifungasha kwenye mifuko maalumu, tayari kwa ajili ya kusafirishwa kupelekwa sokoni.

Wakulima wakiwa wamekusanyika eneo hili, baada ya kuwa wamekwishamaliza zoezi la uvunaji wa mazao yao ya kibiashara tayari kwa ajili ya kwenda kuyauza.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, wakiendelea na zoezi la uandaaji wa kahawa hiyo baada ya kuwa wamekwishamaliza kuivuna.

Mwanaume mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, akiendelea kukagua mimea yake na kuangalia ubora wa mazao yake.

Wakulima wanajishughulisha na kilimo cha kibiashara cha zao la mahindi, wakiendelea na zoezi la uandaaji wa shamba baada ya kuwa wamekwisha kamilisha zoezi la kuvuna.

Shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la karoti zikiendelea katika eneo hili. Wakulima hawa wawili wakiendelea kulihudumia shamba lao wakiwa na matarajio ya kupata faida kubwa.

Sehemu ya ardhi iliyotumika kwa ajili ya kuendesha kilimo cha kibiashara, ikiwa na mimea iliyostawi na kunawiri vizuri, ishara inayoashiria kukaribia kuvunwa.

Wakulima wanaojishughulisha na kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa wakiwa tayari wamekwisha hitimisha kuivuna kahawa hiyo wakiendelea kuiandaa tayari kwa ajili ya kuipeleka sokoni.

Sehemu ya ardhi yenye mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri. Inayotarajiwa kuleta mazao ya kibiashara mengi yatakayoweza kumpatia mkulima wake manufaa makubwa.

Uandaaji wa mimea kwa ajili ya kuweza kuuza mazao yake ukiendelea katika eneo hili. Ambapo wakulima hujishughulisha kilimo cha kibiashara pekee.

Mimea inaendelea kukua na kustawi vizuri na kunawiri inayopatikana katika shamba hili lililoandaliwa kwa ajili ya kulima mazao ya kibiashara, yatakayowezesha mmiliki wake kupata faida kubwa hapo baadaye.

Wakulima wawili; wanaojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la maembe, wakiendelea kukagua mazao yao ili kuhakikisha yanawaletea kipato kikubwa.

Wakulima wakibiashara wa zao la viazi vitamu wakiwa wamekwisha hitimisha zoezi la kuvuna, wakiendelea kukusanya viazi hivyo na kuviweka katika vyombo maalumu ili kurahisisha usafirishaji.

Kilimo cha kibiashara kikiendelea Katika eneo hili huku migomba hiyo iliyotumika katika kilimo hiki ikiwa imezaliana kwa kiwango kikubwa, tayari kwa ajili ya kumpatia biashara njema mmiliki wa eneo hilo.

Mkulima anayejishughulisha na kilimo cha kibiashara, akiendelea kukagua ubora wa mazao yake yanayopatikana katika shamba aliloliandaa ili kurekebisha pale panapohitaji marekebisho.

Shamba lililotumika kulima kilimo cha mazao ya kibiashara yanayofahamika kama nyanya, ikiwa tayari imeshaleta majibu chanya baada ya kuhitimisha zoezi la kuvuna nyanya hizo.

Zoezi la kilimo cha kibiashara cha zao hilo la kibiashara linalofahamika kama ndizi, ikiendelea katika eneo hili huku migomba yake ikiwemo stawi inakunawiri vizuri.

Eneo la ardhi linalotumika kwaajili ya kuendesha kilimo, wakulima wameamua kutumia njia na mfumo wa kitaalamu wa kuwezesha kupata mazao mengi.

Mkulima anajishughulisha na kilimo cha matunda aina ya tikitimaji, akiwa tayari amevuna matunda yake hayo huku akipasua moja wapo ili kuangalia ubora wake.

Wakulima wakiendelea na shughuli za uoteshaji wa mimea, inayotarajiwa kuleta mazao mengi yatakayokuwa na faida kwao.

Mimea inayoendelea kukua kustawi na kunawiri vizuri na kuoteshwa kwenye njia za kisasa na kitaalamu za kiteknolojia zaidi za kilimo kinachohusisha matumizi ya mashine.

Kilimo cha kisasa kinachohusisha matumizi ya vifaa mbalimbali, ikijumuisha mashine pamoja na teknolojia ya hali ya juu, inayotumika katika kuendesha shughuli ya kilimo cha kisasa katika eneo hili.

Kilimo cha kisasa cha kitaalamu cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi mbalimbali ya mashine katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri yenye kuleta faida mno.

Mimea inayokuwa na kustawi vizuri pamoja na kunawiri pamoja na kijani kibichi iliyo limwa kwa kutumia njia za kisasa za kiteknolojia zaidi zinazojihusisha matumizi za mashine mbalimbali.

Trekta ya kisasa kabisa inayotumika katika kuendesha shughuli za kilimo, kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa wa sayansi na teknolojia; unaohusisha matumizi ya mashine mbalimbali.

Mimea iliyoota na kustawi vizuri na kunawiri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha teknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hizi za kilimo ni nzuri zinazowawezesha wakulima kupata faida kubwa.

Mimea inaendelea kukua na kustawi vizuri na kunawiri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia za kisasa na za kitaalamu zinazohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia ukiendeshwa katika eneo hili la ardhi kwa kutumia mashine mbalimbali za kisasa, njia hii ya kilimo ni nzuri yenye kumpatia faida mkulima kwa haraka.

Mkulima akiwa katika trekta, akiendesha kilimo kwa kutumia njia za kisasa na za kiteknolojia zaidi, zinazohusisha matumizi ya mashine mbalimbali.

Samaki mwenye muonekano wa kupendeza na kuvutia hutumika kwa ajili ya mapambo katika sehemu mbalimbali baadhi humuweka kwenye mahoteli na wengine kumuweka majumbani.

Ufugaji wa samaki ukiendelea katika eneo hili, huku samaki hao wakiwekewa mazingira stahiki yatakayowawezesha kuweza kuzaliana kwa kiwango kikubwa.

Eneo la msitu lenye maporomoko ya maji, yakiwa na mimea iliyoota, na kustawi na kunawiri, iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, ikiwa ni ishara ya kupatikana kwa mvua nyingi katika eneo hilo.

Mtu mzima huyu akishirikiana na vijana wake katika kuhakikisha sehemu kubwa ya ardhi haibaki kuwa kame kwa kuhakikisha miche ya miti mbalimbali inapandwa.

Zoezi la upandaji wa misitu likiendelea katika eneo hili, mwanaume huyu anajishughulisha na upandaji huo, akiendelea kuihudumia mimea yake.

Idadi kubwa ya miche iliyopandwa kwa ajili ya kuotesha misitu; misitu ambayo ina faida kubwa katika jamii ikiwemo kuleta mvua.

Mimea iliyoota na kustawi vizuri na kupea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia mfumo wa haidroponi wa kilimo cha kutumia maji bila kuhusisha udongo.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi kinachohusisha matumizi ya maji yenye virutubisho pekee pasi na matumizi ya udongo.

Mimea inayo endelea kukua na kustawi, kunawiri vizuri, iliyooteshwa katika bomba kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa, kitaalamu cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji pekee yenye virutubisho.

Mimea iliyoota na kustawi pamoja na kuchipua vizuri, iliyooteshwa kupitia njia na mfumo wa kilimo cha haidroponi. Kinachohusisha matumizi ya maji bila udongo.

Mimea inaendelea kukua na kustawi pamoja na kunawiri vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa wa haidroponi kinachohusisha matumizi ya maji yenye virutubisho pekee bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyoota na kustawi pamoja na kunawiri vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi kinachohusisha matumizi ya maji pekee.

Mwanamke aliebana nywele zake vizuri anajishughulisha na kilimo cha hydroponiki kinachohusisha matumizi ya maji yenye virutubisho pekee bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea inaendelea kustawi na kunawiri vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha haidroponi; kinachohusisha matumizi ya maji yenye virutubisho bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Vifaa madhubuti vilivyoandaliwa ili viweze kutumika katika kuendesha kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yenye virutubisho pekee pasi na matumizi ya udongo.

Ufugaji wa kuku ukiendelea katika eneo hili la kiwanda kuku hao wanatarajiwa kukua wakiwa na afya bora na wingi ili waweze kuleta manufaa makubwa kwa kiwanda hicho.

Mimea inayokua na kustawi vizuri na kunawiri, iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi inayopatikana katika shamba linalomilikiwa na kiwanda mimea hiyo inayotarajiwa kukipatia kiwanda hicho faida kubwa.

Mimea iliyoota na kustawi na kunawili vizuri iliyopea kwa rangi kijana kibichi, iliyoota juu ya ardhi inayomilikiwa na kiwanda imeoteshwa kwaajili ya shughuli za kibiashara.

Sehemu ya ardhi inayomilikiwa na kiwanda kinachojihusisha na shughuli za kilimo ikiwa na mimea iliyokuwa na kustawi vizuri na kunawiri ikiwa ni ishara ya kuweza kwake kuweza kutumika katika kuendesha maisha ya kila siku ya wafanyakazi.

Mwanamke ambaye ni mfanyakazi katika kiwanda kinachojishughulisha na shughuli za kilimo, akiendelea kupita katika eneo la shamba la kahawa.

Sehemu ya ardhi yenye mimea iliyo sitawi vizuri na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi, inayiomilikiwa na kiwanda kikijishughulisha na kilimo cha kibiashara.

Wafanyakazi katika kiwanda, wakiendelea kukagua na kuangalia ubora wa mimea yao, iliyostawi vizuri na kunawiri, ili kuhakikisha wanapata mazao bora yatakayowezesha kiwanda chao kupata faida.

Kilimo cha kisasa kinachoendeshwa na kiwanda hiki, kilichoamua kujikita na kujishughulisha katika kilimo cha kibiashara na kuwekeza nguvu yake yote.

Kilimo cha viwandani kilichochukua nafasi katika eneo hili kwa kutumia njia za kisasa zinazohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kushamiri kwenye sehemu hii ya ardhi iliyotumika kama shamba kwa ajili ya kulima mazao hayo yanayotarajiwa kukiletea kiwanda hichi faida iliyokuwa kubwa.

Ufugaji wa kuku kwa kiwango kikubwa ukitumia njia ya miundo mbinu ya kisasa katika kiwanda kinacho jihusisha na ufugaji kupitia aina zake mbalimbali.

Vifaranga vya kuku vinavyoendelea kulelewa katika usimamizi mkubwa, inavyotarajiwa kuweza kuleta faida kubwa katika kiwanda hiki kinachojishughulisha na shughuli za ufugaji.

Kilimo cha viwanda kikiendeshwa kwa kutumia mashine mbalimbali za kisasa katika eneo hili, ili kuhakikisha kiwanda hicho kinapata mazao mengi yatakayowezesha kupata faida kubwa.

Trekta ya rangi nyekundu, inayomilikiwa na kiwanda kinachojishughulisha na shughuli za kilimo. Eneo hili la ardhi linatarajiwa kulimwa mazao ya kibiashara, yatakayowezesha kiwanda hiki kupata faida kubwa hapo baadae.

Mabomba yakiendelea kukutandazwa katika eneo la ardhi, yanayo tarajiwa kutumika kuendesha kilimo cha umwagiliaji, hali ambayo inatarajiwa kuwawezesha wakulima, kuendesha shughuli zao bila kutegemea mvua.

Mabomba yaliyo pitishwa katika ardhi pembezoni mwa mimea, iliyo oteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha umwagiliaji. Jambo ambalo linamuhamasisha mkulima kulima bila kutegemea kilimo.

Mifumo ya kilimo cha umwagiliaji, iliyoandaliwa na kuwekwa madhubuti kwa ajili ya kuweza kutumika katika kuendesha shughuli za kilimo hicho cha umwagiliaji, bila kuhusisha na wala kutegemea mvua.

Mfumo wa mabomba yaliyotandazwa katika eneo la ardhi lililoandaliwa kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo kwa kutumia njia za umwagiliaji.

Bomba likiwa limetandazwa na kutobolewa katika baadhi ya maeneo, yote ni kwa ajili ya kusaidia na kunufaisha katika kilimo cha umwagiliaji.

Mimea inaendelea kukuwa na kustawi na kunawiri vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kitaalamu cha umwagiliaji, njia ambayo inayowawezesha wakulima kulima bila kutegemea mvua.

Bomba zilizosambazwa katika eneo lote la shamba, ili kuweza kumwagilizia mimea inayoendelea kukua na kustawi; iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha umwagiliaji.

Eneo la kijiografia lenye uoto wa asili ulioshamiri katika eneo hilo; ikijumuisha mimea iliyoota na kustawi na kupendezesha eneo hilo kwa rangi ya kijani kibichi.

Muonekano wa juu wa mazingira ya kupendeza na kuvutia yenye mandhari ya kipekee unaochochewa uzuri wake kwa kudhihiri, chanzo cha maji kilichopakana na miti ya asili.

Mazingira ya kuvutia na kupendeza, yanayodhihiri katika eneo hili la ardhi, lililozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha vichaka pamoja na miti iliyoota na kustawi vizuri.

Mazingira ya kijiografia ya kupendeza na kuvutia ya mandhari hii, inayodhihiri kwa rangi ya kijani kibichi, ishara ya kupatikana uoto wa asili kwa kiwango kikubwa katika eneo hilo.

Sehemu ya kijiografia yenye mandhari na mazingira ya kupendeza na kuvutia, kwa muonekano wake angavu wenye kung'ara na kuvutia kwa kudhihiri kwa chanzo cha maji katika eneo hilo.

Eneo la kijiografia lenye muonekano na mandhari ya kupendeza na kuvutia, huku rangi ya kijani kibichi iliyotanda katika ardhi ya eneo hilo, kuzidi kuipa muonekano wa kipekee.

Barabara ya vumbi inayokatisha katika eneo la kijiografia, lenye mandhari ya kupendeza na kuvutia ikijumuisha mti mmoja ulioota vizuri pamoja na mlima unaodhihiri.

Sehemu ya juu yenye muonekano wa kipekee wa kupendeza na kuvutia wa mandhari hii inayojumuisha maji ya mto yaliyopakana na uoto wa asili.

Eneo la kijiografia lenye kuzungukwa na uoto wa asili unaojumuisha mti mmoja mmoja uliyoota na kustawi vizuri na wenye rangi ya kijani kibichi, huku ardhi kavu katika baadhi ya maeneo.

Eneo la kijiografia lenye mandhari ya milima na mabonde iliyokithiri kwa uoto wa asili wenye kuipatia eneo hilo rangi ya kijani.

Eneo la kijogorafia lenye mazingira ya kupendeza na kuvutia lililozungukwa na mti mmoja tu ulioota na kustawi vizuri pamoja na nyasi fupi. Huku anga lililotanda likilipa eneo hilo muonekano wa kipekee.

Shughuli za ufugaji zikiendelea katika eneo hili, kuku wengi wakidhihiri wakiwa na afya wenye kupenedeza na kuvutia. Kuku hao wanatarajia kumpatia faida iliyokuwa kubwa mfugaji wake.

Mwanaume anayejishughulisha na shughuli za ufugaji wa bata, akiendelea na zoezi la kuwahudumia bata wake ili waweze kutaga mayai mengi; yatakayoweza kumpatia faida kubwa.

Mfugaji wa bata aina ya bata bukini akiendelea kuwahudumia bata wake ili kuhakikisha wanazaliana kwa kiwango kikubwa jambo ambalo linatarajiwa kumpatia mafanikio makubwa.

Ufugaji wa kuku wa mayai ukiendelea katika eneo hili, huku kuku hawa wakiwekewa mazingira stahiki, yanayowawezesha kuweza kula na kuzaliana kwa wingi.

Ufugaji wa kuku wa mayai ukiendelea katika eneo hili, huku mayai mengi yakiwa yamekusanywa ikiwa ni kama faida.

Kifungashio maalumu kilichotumika kuhifadhia mbegu ya mmea, ambao hutarajiwa kuleta mazao kutoka kwenye mimea itakayokuwa na afya baada ya kuchagua mbegu bora.

Mbegu za mazao muhimu yaliyowekwa kwenye vifungashio maalumu; zinazotarajiwa kutumika kuendesha kilimo, kwa kutumia njia ya kitaalamu ya kilimo cha kuotesha mbegu.

Mimea iliyo ota kwa kutumia njia ya mfumo wa umwagiliaji, ikiendelea kukua na kusitawi pamoja na kunawiri vizuri na kukua kutokana na rangi yake ya kijani.

Mbegu za zao la papai zikiwa zimefungashwa vizuri katika kifungashio chake, tayari kwa ajili ya kuweza kutumika katika kilimo cha mbegu.

Mimea inaendelea kukua na kustawi vizuri na kunawiri kwa kuchipua kwake, iliyooteshwa kwa kutumia njia ya mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu.

Muuzaji wa mbegu za mimea mbalimbali ukiendelea katika eneo hili, huku kila mbegu ya mmea mmoja ikiwa na maandishi yaliyowekwa kwenye kikaratasi chenye kuashiria ni mbegu za mmea gani.

Mbegu za mimea zilizowekwa katika vifungashio maalumu, zinazotarajiwa kuweza kutumika katika kilimo ili kuweza kumpatia mkulima wake faida kubwa.

Aina mbalimbali za miche iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kuotesha mbegu, jambo ambalo linatarajiwa kuwapatia wakulima ufumbuzi wa kupata mazao bora.

Kijani kibichi kikitanda katika eneo hili lenye mimea inayoendelea kukua na kustawi pamoja na kunawiri vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na kilimo cha kuotesha mbegu.

Mimea iliyoota na kustawi vizuri na kunawiri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu, kilimo cha kuotesha mbegu.

Vifungashio maalum vilivyoning'inizwa katika rafu vikiwa na mbegu tofautitofauti za mimea itakayotumika kwa ajili ya kilimo cha kuotesha mbegu.

Miche iliyooteshwa kwa kiwango kikubwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, ambacho kinamuwezesha mkulima kupata faidia kubwa.

Mimea iliyostawi na kuchipua vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu.

Mbegu za mimea zilizohifadhiwa katika kifungashio maalumu, mbegu hizo zinatarajiwa kutumika katika kuendesha kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu.

Vifungashio vyenye mbegu za mimea mbalimbali vikijumuisha vitunguu, hoho, karoti pamoja na mimea mingine zimefungashwa na kuwekwa katika rafu maalumu tayari kwa kuuzwa.

Mbegu zilizokusanywa kwa kiwango kikubwa katika vifungashio maalumu zinazotarajiwa kutumika katika kuendesha shughuli za kilimo kwa kutumia njia ya kisasa na ya kitaalamu ya kuotesha mbegu.

Mabanda yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao kwa ustadi mkubwa, weledi na ubunifu wa hali ya juu; yanayotarajiwa kutumika kwa ajili ya shughuli za ufugaji wa wanyama wa nyumbani.

Mnyamapori anayefahamika kama swala, akiendelea kula nyasi. Mnyama huyu ni mnyama ambaye huishi kwa kula majani.

Mnyamapori anayefahamika kama pundamilia, akikatiza katika eneo hili la ardhi, ambalo lina nyasi katika baadhi ya sehemu, kwa mbali kukidhihiri mlima.

Zoezi la uhudumiaji wa wanyamapori wanaofahamika kama tembo wakikamilisha idadi ya wanyama tano wakubwa nchini. Wahudumu hao ni muhimu sana katika kuhudumia hali za wanyamapori katika hifadhi.